Gari hili moja Kwa rangi yake samawati akiwa amesimama katikati ya chumba hili, hii ni chumba ya viyoo ambayo unaeza ona pale nje, pale nje kuna magari tofauti tofauti ikiwa inapepa ama imesimama pale.

Hapa ni duka ambayo kando yake kuna mwanamke mmoja, mmama ambaye amevaa koti lake ya jeusi. Hii ni duka ambalo pale iko na maandishi na tena inechorwa ng'ombe.

Magari haya kwa rangi yao tafauti tafauti ikiwa imeegezwa pale ikiwa katika nyasi , gari, kuna lori kuna basi alafu pale tena kuna gari nyuma ya haya magari ni machumba.

Hii ni noti ya elfu moja ,ukiwa pale kuna msee amechorwa alafu tena imeandikwa shilingi elfu moja. Nyuma yake kuna wanyama ambao pale wamechora katika nyuma ya hii noti.

Hapa ni duka, duka hili ikiwa imefunguliwa alafu pale ndani wameeka vifaa tofauti tofauti ambazo amezipanga ili kuvutia. Pale tena kuna maandishi ambayo imeandikwa kwa mlango ya hiyo duka.

Pale kuna duka ambazo zimefunguliwa alafu wameeka matunda nje ya kibanda. Alafu kuna pale watu wameketi kwenye viti. Alafu pale kwa barabara kuna gari mbili tofauti tofauti zikiwa zinapita.

Hizi ni noti za pesa, kuna mia mbili alafu kuna hamsini mara mbili zikiwewmo pale mwanaume ametoanisha akaweka kwa mkono, huenda yeye akiwa ni muuzaji wa duka kuu, hiyo amevaa koti lake nyeusi.

Hii ni kibanda ya samaki. Samaki ambayo imetandikwa pale kwa kibanda na mama ambaye anauza. Ameweka samaki hawa pale akingoja kuuza. Ziko tayari kuuzwa na tena ameipika ili kuwa tayari kukulwa.

Pikipiki moja kwa rangi yake nyeusi ikiwa pale imeendeshwa. Hii pikipiki imeinama ama imeanguka katikati ya barabara. Hapa kuna vitu ama maandishi ambayo imeandikwa ili uweze kufuatilia.

Magari ya rangi tofauti tofauti zikiwemo pale imepangwa laini. Haya magari ikiwa pale ikona maandishi. Magari haya ikiwa iko katika soko.

Hii nguo hizo zikiwa zimepangwa kwa laini inayovutia. Muuzaji amepanga uku akiweka katika, ikiwa na rangi tofauti tofauti alafu amekunja vizuri ili iweze kuvutia wanunuaji ambao wagependezwa na yoyote.

Hapa ni chumba ama ni maduka mlango mbili ikiwa imefungulika alafu moja imefungwa, kuna moja ambaye imeandikwa pale juu dairy milk ,kuna mschana moja akiwa amesimama pale.

Mwanaume moja amesimama pale kama ameshika plastiki yake ya kikombe ,pale ni pa kutengeneza maziwa, ameeka pale maziwa alafu pale ni pakuweka maziwa, kama unataka unaenda na pesa yako, kulingana na awesome uliyepo nayo.

Mwanaume moja ambaye amevaa suti lake nyeusi akiwa ameshika gari yake nyeusi, huenda ametoka kununua hili gari. Halafu pale, kuna magari ya rangi tofauti tofauti katika hii nyumba.

Pesa hizi kwa pesa elfu kumi zikiwa zimeekwa mingi, huyu mwanaume akiwa anampea mtu mwingine , huenda huyo mtu amekuja kuitoa. Wao wamekaa katika meza moja.

Gari moja kwa rangi yake nyeusi ikiwa pale imesimama katikati ya nyumba. Hii gari pale imeandikwa number plate KDK . Alafu tena pale kuna mahali imeandikwa TLC ,gari ikiwa imesimamishwa kando ya nyumba.

Magari haya kwa rangi tofauti tofauti ikiwa imeegezwa pale. Wenyeji wanaweza kuwa wameleta magari alafu wakahudhuria mkutano. Pale kuna watu ambao wamesimama katikati ya magari haya.

Gari moja kwa rangi yake nyeupe ikiwa imesimama pale haswa ikiwa ni moja. Ueda ni ya familia ama ni ya shule ambao wanabeba wabiria ama wanafuzi, ikiwa imesimama kimoja.

Hapa ni soko ambayo pale kuna watu wengi wamekuja kwa wingi. Wakulima wamekuja na matunda zao kutoka shamba ili waweze kuuza alafu kando yao kuna watu wamekuja ili wakaweze wakanunua bidhaa.

Hapa ni chumba kuu ambayo kuna magari, ya rangi tofauti tofauti ikiwemo pale ikiwa labda ni ya kuuza, kuna tatu ambayo zimeangalia hii pande alafu kuna zingine ikiwa imeangalia pande hiyo ingine.

Matunda haya kuna viazi, kitunguu na nyanya zote zikiwa zimepangwa kwa laini inayovutia ili anayetaka kuuza aweze akainunua.

Gari hili kwa rangi yake nyeupe ikiwa imesimama katikati ya chumba kubwa pale. Alafu mbele yake tena kuna gari ingine kwa rangi hio nyeupe. Mlango hii ya gari imefunguliwa.

Matunda haya ikiwa tafauti tafauti mkulima anaeza kuwa ameileta pale hili akaweze akauza ametuanisha kuna rangi tafauti tafauti akiwa ameweka pale kwa kipanda.

Chumba hili ikiwa kuna mlango ambayo imefungulika, pale juu imeandikwa maandishi ambayo imeandikwa forex bureau ,hapa ni ambapo mtu anaenda pale anatumana pesa yake ama kutoa pesa.

Msichana mwanamke mmoja ambaye anapiga picha pale, nyuma yake ni duka, halafu hapa kuna maandishi ambazo zimeandikwa kwa rangi nyekundu katika karatasi nyekundu, huenda inaeleza.

Hizi ni noti ya 2,000,pale kuna mtu ambaye amepiga picha ya pesa hizo, alafu tena kuna simu moja, simu ndogo iliyo na maandishi pale ndogo.

Hii duka ndani kuna watu ambao wameketi kuna msichana mwingine pale ameinama alafu kwa meza kuna meza ikiwepo katikati ya rangi nyekundu alafu tena kuna viti hapa inje kuna mitungi.

Hapa ni chumba ambapo, kuna vitu ambavyo vimewekwa pale, hii ikiwa ni vitu ambayo hasaa watu huwa wanachora alafu wakaekanisha ili waweze kuuza.

Matunda tofauti tofauti zikiwemo pale kwenye zikiwa mkulima amezitandika ama ameweka matunda zake pale ili aweze kuuza, ameleta matunda haya kutoka shambani ili aweze kuuza katika hilo soko ama kibanda yake.

Hapa ni soko ambapo watu wameleta mboga zao kabeji. Kuna hao wameweka katika gunia, alafu kuna pale huenda ni wauzaji wakiwa wamesimama pale wakipanga hizo mboga.

Magari haya ya rangi tofauti tofauti ikiwa pale imeendeshwa katika laini inayovutia. Kando yake pale kuna nyumba refu kubwa. Machumba tofauti tofauti ikiwemo nyuma ya haya makari.

Wakina mama wawili, kuna mmoja ambaye amevaa sare za hospitali na ameshika kitabu nyeusi, akiwa wanazungumza na mwenzake. Alafu pale tena kuna vidole ama mkono ambao wamesalamiana.

Pale ni duka ambayo imechorwa ng'ombe, ng'ombe aliye na rangi nyeupe na nyekundu. Alafu pale chini kuna maandishi ambayo imeandikwa milk ATM .

Simu hii ikiwa inaonyesha rekodi ambapo inaonyesha vile pesa yako umetumia, mwenyeji amefungua pale peji ambao inaonyesha jinsi pesa yako umetumia siku hii ili usiende ukasema pesa yako imepotea.

Bikibiki ambaye mbili, ambaye mwingine inapita nikiangalia ingine inakuja akiwa anapepa mwanaume , alafu kando kuna mandishi ambaye imeandikwa pale ikitumika rangi nyeupe.

Magari ya rangi tofauti tofauti zikiwemo hapa chini zikiwa zimepanga laini refu alafu pale juu tena kuna magari mengine ilhali mbele ya hayo magari ya juu kuna watu wamesimama huku wamevaa shati lao nyeupe.

Mwanamke mmoja akiwa pale ameketi. Yeye akiwa na nywele yake kubwa ni kama ameshika mguu yake akiskia mauchungu. Hapo kando kuna maandishi ambayo imeandikwa labda ya kufuatilia.

Hizi ni pesa za noti za elfu moja zote zikiwa zimepangwa laini kwa rangi zikiwa ni mingi. Zimeekwa hizi pesa katika meza iliona rangi nyeusi.

Magari haya ya rangi tofauti ikiwemo pale katika laini, magari haya huwa ya pesa tofauti ikiwa imepangwa kwa laini iliovutia hapo jukuwa ama hapo nyuma.

Nyanya mingi ambazo zimepangwa kwa boksi za kuvutia, pale kuna mwanaume moja akiwa anazipanga alafu nyuma yake kuna wanaume wawili wakiwa wanamwangalia kili alichokifanya.

Hapa ni soko ambapo watu wameeka vibanda zao nguo tofauti tofauti. Pale kuna watu katika njia wanapita alafu kuna muuzaji amesimama kando ya nguo ambazo anauza.

Wanaume wawili, wote wameketi katika hiyo kiti karibu na dirisha ya duka. Duka hili ikiwa imefunguliwa Hali Kuna dirisha. Halafu pale wameweka vitu nje Ili watu waweze kuiona na wakanunua.

Gari hili kwa rangi yake nyeupe, ikiwa imesimama ama imeegeshwa hapa katika chumba hili. Pale kando tena kuna gari ya rangi yake nyeusi. Magari haya ikiwepo pale soko kuuzwa.

Duka hili ambalo imefungulia ikiwa na mali tofauti tofauti. Kando yake kuna wanaume watatu ambao wameketi pale katika kiti huenda ni wauzaji.

Hii ni kifunguo. Huyu anaweza kuwa ametoka kununua gari lake ambalo limependeza hapa soko. Baada ya kununua gari hilo ama anataka kuona kama iko sawa analipa halafu anapewa gari lake lililompendeza.

Haya ni matunda mbalimbali kadhaa ambayo imetoka kwa shamba mkulima amezileta haya matunda kwenye soko ama kibanda yake ili akauze.

Hapa ni katikati la soko ikiwa ni ya kutengeneza nywele tofauti tofauti. Kuna maduka mbalimbali na mingi, halafu katikati kuna baba moja anayepita hapa.

Kuna magari haya imepangwa maanake iko kwa soko. Magari hii yote haina number . Ukitaka kununua unaenda pale unaangalia ile inakupendeza unachukua alafu unalipa. Hii magari yote inataka kununuliwa ama iko ya mtu akauza tena inauza.

Hii ni gari jipya gari hii imekuja kufanyiwa usafi. Gari hii imetoka bado ni jipya ama imetoka kutengenezwa hii gari iko kwa soko ikiwa imegonja wateja ili wakuje waione ama wakipendezwa wanunue.

Hii ni gari ambalo ni jipia. Gari hili limetoka kutengenezwa na liko kwa soko. Gari hili ni safi na ni tayari kuuzwa. Endapo kuna mtu ambaye angeitaka kuinunua ama angependezwa naye gari anaweza nunua hii gari.

Wenyeji wa gari haya huenda wamekuja kusherekea ama kupiga sherehe iliyofanyika hapa, wamekuja wakaweka gari yao pale kona alafu wakaenda wakaongea, hapa kuna gari ya haina haina color rangi alafu tena mbele yao kuna wamama ambao wenye wamesimama mbele ya hiya gari.

Hili ni gari safi, gari hii imetoka kufanyiwa usafi ama hii gari imewekwa pale kona. Hii gari inaweza kuwa ni ya familia ama inaweza kuwa ni shule ama inaweza kuwa ya mahali ambapo husaidiwa kubeba vitu.

Hii picha inatuonyesha kuwa kuna mtu ambaye hapa ni ofisi ama ni chumba la kuuza magari. Huyu mtu amekuja akaonyeshwa gari ambalo angependeza ila ametoka kununua ndiyo anapewa kifunguo hiyo ya gari ametoka kununua.

Hapa ni chumba la maziwa ambapo haswa maziwa ukitaka unaenda pale unanunua maziwa kulingana na pesa ambayo umepeana unapimiwa. Alafu kando yake kuna mahali ya kununua vitu. Anauza mali zake.

Haya ni magari mapya magari haya imetoka kutengenezwa na imetoka kwa nchi zingine, magari haya zikiwa ziko kwa soko alafu imepangwa kwa laini iliyofaa ilimuitaji ambaye angetaka ama akipendweza na gari anaenda kununua

Hii ni gari. Gari hili huwa inabebea magari mapya ambayo yametoka kutengenezwa anazibeba pale kwa soko ili wateja wakuje waangalie wakipendezwa wanunue na kile ambacho wamependezwa.

Hizi ni mali ama ni viatu ambavyo haswa hutengeneza hutumia vitui za wamasai. Ametengeneza na kuleta kwenye soko ama kibanda lake ili kuuza mali yake.

Hizi ni noti za pesa na shilingi, hizi pesa hasa huwa inatumiwa katika nchi ya kenya. Hizi pesa huwa unatumia wakati unahitaji kufanya kitu ama kununua mali zako tofauti tofauti.

Hapa ni orodha, ikiwa unataka kununua gari ama umependezwa na hii gari vizuri basi vifuatilizo hivi vizuri inaweza hitajika, kama umependezwa na hii gari kuna namba hapo unawapigia halafu unawaelezea kama umeitaka hiyo gari.

Haya ni machungwa tafauti tafauti. Machungwa hawa ama tunda haya, imetoka ku kuchunwa katika shamba. Imeletwa hawa na mkulima ni ili wa uze. Wameeka kenye kibanda. Tena hapa kuna chupa ambayo ni ya kupima ukiwa unataka kilicho ukitaka kile.

Magari haya yako sokoni ambapo wako kala tofautitofauti, ikiwa iko katika soko inatakika kuuzwa

Mwenyeji wa hii gari amekuja alafu akaekelea gari yake pale kona ile aende kushugulikia ama kuhudhuria sherehe iliyokua inafanywa. Hapa kuna mwanaueme ambaye amekaa karibu na gari anakaa hili gari ni lake.

Wenyeji wa hii gari uenda wamekuja kuwekelea hili aende ashughulikie ana aende Kwa sherehe alfu Yuma yake kuna baba moja amesimama pale Kwa gari.

Haya ni magari ambayo iko kwa soko. Magari haya ni mapya. Yaweza kuwa imetoka kutengenezwa ama imetoka kuwekwa pale, ili akitaka anazinunua. Imewekwa kwa rangi tofauti na ni ya bei tofauti ile itakupendeza unainunua.

Hapa ni duka, wenyeji wa hii duka ama wanaouza juu wa hii duka wamekaa pale wakingoja wateja wakuje ili wauzie, alafu mbele yao kuna unaweza tuma pesa yako ama kama unataka kutoa pesa kwa simu unaenda pale unaitoa.

Hapa ni chumba ama hapa ni kipande ama ni soko ambapo mwenyeji ameeka mali zake vitu mbali mbali haswa za warembo za kurembesha. Amezieka amezipanga vizuri ili mteja akikuja aone kilichompendeza.

Haya ni Mali ya mtu ama vitu ambavyo amezileta dukani ama sokoni ama kibanda Ili kuuza. Yeye amezieka pale kwa laini zinayovutia Ili watu waone kili kina ana mpenda Ili aweze kunu.

Hapa ni duka, duka hili liko mbele ambalo duka hii unataka kutaka kununua kile kitu unachoitaka kwa maisha ama kile kitu kinachokupendeza unaweza kuwa na pesa unaweza unanunua mahali hapa ambayo ungehitajika ama unahitaji kununua.

Hii ni orodha ambayo inaonyesha jinsi pesa inavyotumika hapa inakuonyesha ambazo pesa zako umetumia wakati labda umeenda kufanyiwa ama kutayarishiwa gari lako pale soko ya magari.

Hapa ni katikati ya soko ambapo mbele yao kuna ama wame wakulima wamekuja na vifaa vyao au mimea zao za shamba. Wametandika pale katika vipande vyao ili waweze kuuza.

Kuna gari, hapa ni katikati ya soko ambapo hii ni gari ambayo huwa ni ya kutengenezia chakula kama mayai, simoki ama chapati , hii gari imefunguliwa alfu kuna ambrela, kando yake kuna magari alfu kuna mahali pa kuweka.

Kumekuwa kumenyesha na kumeleta maji mengi hapa katikati ya barabara ambapo magari yanaweza sababishwa ajali na hii maji ama inaweza leta ajali ama kuharibu barabara.

Hii ni chumba la maziwa. Pale kuna mwanamume mmoja ambaye amesimama mbele ya dirisha. Hii ni chumba ambapo maziwa huwa inawekwa pale kwa friji unapotaka unaenda pale na pesa zako ,unapimiwa kulingana na pesa ambayo umepeana.

Hizi ni noti ya jamhuri ya Kenya, ikiwa kuna noti ya mia mbili, hamsini na coins ,halafu pale ni mkono ambaye anatoanisha. Hizi ni noti ambayo mtu yeyote ama mtu anayeishi katika jamhuri ya kenya huwa anaitumia.

Watu hao wamefurika katika hapo, watu kunao hapa ni pahali pa kununua maziwa, kando yake kuna mtungi ya maziwa, alafu pale ni kwa kuweka maziwa ,hukitaka kwenda pale unanunua maziwa ama kama unataka kuweka maziwa yako isioze na ichukue mrefu unapeleka pale, pale kuna wanauma na wasichana wote wakiwa pale wakingoja labda kupewa pesa zao za

Gari hili kwa rangi yake nyeupe ikiwa imesimama pale katikati ya barabara, huenda hii gari ni ya familia ama ya kuwabeba abilia ,hii gari ingali ni mpya.

Hapa ni soko. Soko ambapo wameweka maguo chini kutandika wame wa ambao wanaouza wameweka nguo zao ili wanunuji wakuje wachukue kile ambacho kimependeza. Unawezachagua kile ambacho kimekuvutia.